Hapa ni maduka na hapa kunyo baiskeli ambayo imeegezwa hapa nje kwenye maduka. Pia hapa inaonekana kuwa ni duka ambalo unaweza kuenda kutoa ama ukatume pesa hapa.

Hii ni duka ya maziwa, watu wanae, wanakuja huku kujipatia maziwa pia duka hili inatumia kiteknolojia ya kisasa kusambaza maziwa. Unaweza uka, ukandika lita ya maziwa unayohitaji tena pesa ambazo inatoshana na ukaweze kupata maziwa yako.

Hii ni bima bora ambayo usaidia wana bodaboda sana sana kwa njia. Bima hii ina nambari ya kulipia pesa baada ya kila mwezi. Tena ina nambari ambao ya simu ambao unaweza ukapiga ili uweze kupata maelezo zaidi. Bima hii husaidia wanabodaboda kupata matibabu wanapopata ajali.

Hapa ni pahali ambapo magari yanauzwa, magari haya yana rangi tofauti, pia ni ya aina tofauti ,magari haya yameegezwa pahali pasafi ili yasiweze yakachafuka. Magari haya pia kuna makubwa na madogo.

Hizi ni noti za pesa. Noti hii ina mchoro wa rais wetu aliyestaafu, Jomo Kenyatta. Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa kitambo humu nchini kabla ya kubadilisha pesa kuwa ya kisasa. Pesa hizi zilirudishwa kule benki ili kubadilishwa.

Huu ni kadi ambao unatumiwa sana sana kwa benki. Kadi hii pia inaweza unaweza kununua bidhaa vyako ukitumia kadi hii borake Kuna of mahali ambapo unaweza ukatumia mahali umenunua bidhaa vyako, pia hii husaidia kuchunga pesa kutopotea.

Hapa ni mahali ambapo magari yanauzwa, imeandikwa mercedes ,magari haya ina rangi tofauti, tena ni ya aina tofauti, magari haya ni ya bei ya juu sana, pia muuzaji anaweza kupata kipato chake cha hali ya juu kwa kuuza magari haya.

Hapa kunao magari ambazo zimeegezwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa hayajawai kutumika. Ina maana kuwa ni za kuuzwa. Mtu anaweza kuja hapa na kujinunulia gari ambayo anayohitaji.

Hapa kunao magari ambazo yameegezwa hapa. Magari haya yanaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti. Huko juu pia kunao magari ambazo zimeegezwa huku juu. Haya yanaonekana kuwa ni magari ya kuuzwa.

Hapa kunayo simu ambayo inatumiwa kwa kufanyia biashara. Pia kuna mahali ambapo unaweza kuweka na kutoa pesa zako kwenye sehemu hii.

Hiki ni chombo ambacho inatumiwa sana sana na watu ambao wanafanya biashara. Hii inaonyesha wakati na siku ambapo pesa zilikuwa zinaingia humu. Huku kando inaonyesha bendera za nchi tofauti ambayo inatumia mashini hii.

Hapa kunao mahali ambapo imeekwa lipa na m-pesa, Pia kuna mtu ambaye anaonekana akitumia simu yake kutuma pesa hapa, hii husaidia kuchunga wakati.

Hapa ni sokoni na hapa ni sehemu ambapo chakula panauzwa. Kunao vyakula vingi vya aina tofauti. Kazi hii hufanywa sana sana na kina mama ili waweze kupata pesa ya kujikimu maishani.

Hapa kunao magari mengi, yana rangi tofauti. Pia magari haya yanaonekana kuwa hayajawai kutumika. Ina maana kuwa hizi magari ni za kuuzwa.

Hapa ni chumba cha kifahari, limeweza kujengwa kwa kutumia glasi. Pia hapa kuna meza ambazo zimerembeshwa na maua tena tarakilishi zinatumika hapa. Magari yameegezwa hapa yenye rangi tofauti. Pia inaonekana kuwa magari haya ni ya kuuzwa.

Hapa ni duka la maziwa. Mtu anaweza akaeda kujinunulia maziwa hapa. Hapa pia inatumia kiteknolojia ya kisasa kusambazia watu maziwa.

Hapa ni sokoni, panaonekana watu waki fanya biashara tofauti tofauti maduka yanaonekana kua yamefunguliwa zote, watu wanaendelea na biashara zao za kila wakati, watu wanaonekana kua kwenye harakati zao za kutafta bidhaa ambavyo wanavihitaji.

Hizi ni noti za pesa. Noti hizi zilikua zinatumiwa kitambo humu nchini kabla ya kubadilishwa. Noti hizi zilikua na picha ya mstaafu raisi wetu Jomo Kenyatta. Pesa hizi zilikua zinatumika kitambo humu nchini kabla ya kubadilishwa kua na pesa zengine.

Hapa ni jumba cha kifahari . Limetumiwa glasi kujengwa . Pia hapa kunayo gari ambayo ipo hapa mbele . Gari hili linaonekana kuwa halijawai kutumiwa . Ina maana kuwa ni ya kuuzwa .

Hili ni gari ambayo inatumiwa kusafirisha magari ambayo imeuzwa kwa mtu ambaye amenunua. Gari hili linabeba vitu mzito mzito kufikia mahali inafaa. Pia gari hili linafaa kuendeshwa na mtu ambaye anajua kuendesha gari kwa utaratibu.

Hapa kunazo noti za pesa noti hizi niza mia moja mia moja hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa humu nchini kitambo. Zina mchoro wa rais aliye staafu mzee Jomo Kenyatta .

Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa humu nchini kitambo. Pesa hizi zilikuwa na mchoro wa rais wetu ambaye alishastaafu Jomo Kenyatta. Pesa hizi zilibadilishwa hivi karibuni. Ulikuwa unafaa kupeleka pesa hizi huko kwenye benki ili uweze kubadilishiwa na kupewa pesa zinazofaa.

Hapa ni sokoni na watu wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kina mama wanafanya kazi hii sana sana. Kunao mama ambaye anaonekana akikatakata mboga zake hapa. Hii huwasaidia kupata kipato cha siku.

Hizi ni noti za pesa za elfu moja moja. Zimepangwa kwa utaratibu nzuri sana. Hizi ni pesa ambazo zinatumiwa hivi sasa humu nchini Kenya. Pesa hizi imeandikwa jina la nchi yetu Kenya. Tena lina jengo la KICC.

Hili ni duka la viatu. Viatu hivi ni ya aina tofauti. Pia kunao viatu vya wanaume na tena ya kike. Viatu hivi pia kuna vya watoto wadogo hadi vya watoto wakubwa.

Huu ni duka la nguo, nguo zimepangwa vizuri kulingana na urefu wake. Tena hapa kuna kamera za siri ambazo husaidia mwenyeji kujua jinsi vitu vyake vinauzwa kama inauzwa vizuri au la.

Hapa kunao magari mengi ambayo yameegezwa hapa. Inaonekana kuwa yana rangi tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa hayajawai kutumika na ina maana kuwa ni za kuuzwa.

Hapa ni sokoni, watu wengi wamekuja ili waweze kujinunulia bidhaa yao. Hapa kunao nguo ambazo zimeegezwa hapa kwenye kibanda ili watu waje wajinunulie. Pia kunao vitu vingine kama vyakula hapo.

Hapa kunao watu wawili, kuna wa kike na wa kiume. Wa kike anaonekana akimpea kifunguo mtu huyu wa kiume, ina maana kuwa huyu mtu ameweza kununua gari hapa.

Hizi ni nguo ambazo zimeekwa kwenye magunia, nguo hizi zinaonekana kuwa zimefikishwa hapa dukani na hajafunguliwa pia, kunao karatasi ambazo zimeekezwa kwenye gunia hizi ndani hili iweze kujulikana kuwa ni nguo ngapi ziko hapa ndani.

Hili ni duka la maziwa ,watu wanaweza kupeleka maziwa huku baada ya kukamuliwa, jina la duka hili ni Ustina, hapa kwenye mlango imechorwa mchoro wa ng'ombe. Ili kusaidia watu kujua kuwa hapa ni duka la kuuzia maziwa .

Huu ni duka kuu ambayo inauza bidhaa vyote vinavyo hitajika kwa nyumba. Unaweza ukaenda ukachukua bidhaa unavyohitaji ukikagua bei iliyoandikwa chini ya bidhaa hizi. Unaweza ukalipia pesa baada ya kukagua bidhaa ambavyo ulikuwa unahitaji humu.

Hizi ni magari, magari haya yana rangi tafauti tena magari haya ni ya bei ya juu sana, watu ambao hawajiwezi hawawezi wakanunua , iaonekana kuwa hapa nyuma ni jumba la kifahari jumba hili linaonekana kuwa ni ofisi ambazo zinauza magari haya.

Hapa kuna watu wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wanaonekana kusoma kitabu hapa. Pia huku nyuma kunayo magari ambazo zimeegeshwa hapa na inaonekana kuwa ni za kuuzwa.

Hili ni gari ambalo linatumiwa sana sana kubebea abiria. Huku nyuma, imeandikwa nambali themanini. Gari hili linaonekana kuwa bado ni jipya. Pia hutumiwa sana sana kwenye matatu kuwabebea abiria.

Hapa ni sokoni, humu kuna viazi na viazi vitamu. Vimewekwa kwenye ndoo kulingana na bei yake. Huu ni biashara hufanywangwa sana sana na kina mama ili waweze kujipatia kipato ambayo wanaweza kujisaidia nayo kwenye maisha yao na kujenga familia yao pia.

Hapa kuna gari ambalo limeegezwa. Gari hili linaonekana kuwa lipo mahali ambapo ni uwanja. Uwanja huu una nyasi mingi ,tena miti ni mingi. Gari hili linaonaonekana kua lina trela alafu madirisha ya gari hili imefungwa vizuri ili watu wasiweze kuchungulia.

Hili ni duka. Duka hili linaonekana kuwa ni la kuuzia bidhaa vyote. Humu nje ya duka kuna magunia ya bidhaa tofauti tofauti. Tena huko kuna soda mingi ya aina tofauti. Tena duka hii unaweza ukaenda ukatoa ama kutuma pesa zako.

Hapa ni maduka . Kunao maduka tofauti . Pia hapa kuna duka ambayo imeandikwa jina Mpesa , inamaana kuwa unaweza kwenda hapa kutoka ama hutuma pesa zako .

Hili ni duka. Duka hili linaonekana kuwa ni la kuuza bidhaa vya nyumba. Tena duka hili imeandikwa jina M-pesa, kuonyesha kuwa duka hili unaweza ukaenda ukatuma pesa zako ama ukatoa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu ina faida mingi ya pesa.

Hapa ni pahali ambapo magurudumu ya magari hutengenezwa, inaonekana kuwa magurudumu haya yamesafishwa vizuri sana. Yanaonekana kusafishwa ili kuodoa pofu na kuwa safi ili iweze ikawekwa kwa gari ikiwa jipya.

Hii ni bima bora ambayo iko humu nchini. Kwenye bima hii kunao nambari ambazo unaweza ukapiga ili uweze kupata maelezo zaidi kuhusu bima hii. Pia kuna bendera za nchi za karibu.

Hapa ni sokoni na humu ni pahali ambapo nguo zinauzwa. Nguo zimepangwa kwa utaratibu mzuri pia nguo hizi zina rangi tofauti. Nguo hizi zinaonekana kuwa ni za mitumba.

Hapa ni sokoni na humu kunaonekana ndizi ambazo zimepangwa hapa na nyanya na vitu vinginevyo. Hii ni biashara ambayo hufanywa sana sana na kina mama ili waweze kupata pesa za kujikimu.

Huu ni mkusanyiko wa magari. Magari haya yote ni ya rangi nyeupe ilhali magari haya ni ya aina tofauti. Huko nyuma kuna chumba cha kifahari. Magari haya yameegeshwa pahali pa safi ili asiweze kuchafuka. Hii inaonyesha kuwa hii magari ni ya kuuzwa.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu ni pahali ambapo chakula inauzwa. Wauzaji wanaonekana kuuza matunda kama paipai, tena vitu kama nyanya, vitunguu na pia matunda. Watu hao wanaonekana kuwa wanachunga kazi yao.

Hapa kunao magari ambazo zimeegezwa hapa. Pia magari haya yanaonekana kuwa yana rangi tofauti. Inaonekana kuwa kunao sherehe ambayo inafanyika hapa na magari yameegezwa hapa ili watu waweze kueda sherehe.

Hapa kuna jengo la kifahari, jengo hili ni la gorofa refu sana. Tena ina jina Car Locas, hapo chini imeandikwa nambari ya simu ambazo unaweza ukazipiga na ukapata usaidizi. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti, tena ni ya aina tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa ni za kuuzwa.

Hii ni bima bora ambayo inafaa kutumiwa na wanabodaboda. Watu wanapopata ajali wanaweza kupata matibabu bila malipo yoyote kwa sababu ya bima hii. Pia unaweza kurejeshewa pikipiki yako bila malipo yoyote.

Hapa ni taoni kunao mijengo ya ghorofa tena ni za kifahari, hapa inje kunao magari ambazo zimeegezwa hapa, magari haya yanaonekana kuwa yana rangi tofauti tofauti tena magari haya yanaonekana kuwa hayajai kutumika inaonekana kuwa ni za kuuzwa.

Hapa ni sokoni . Watu wanaonekana wakiwa kwenye harakati ya kujinunulia vifaa ambavyo wamekujia hapa kwenye soko . Hapa kunao bidhaa mingi tofauti ambazo zinauzwa na wauzaji tofauti .

Hizi ni magari. Magari haya yameegeshwa kwa pahali moja. Magari haya yanakaa kuuzwa. Hapa ni pahali pa kuuzwa magari. Zimewekwa kwenye chumba cha kifahari ili yalindwe vizuri yasiibiwe. Magari haya huleta faida kwa mwanabiashara mwenyewe.

Hili ni gari. Gari hili linaonekana kuwa ni la kifahari sana. Magurudumu yake yanaonekana kuwa bado ziko jipya. Gari hili ni la rangi nyeusi pe pe pe. Ni mzuri sana tena ni gari ya kisasa, haiwezi ikamaliza mafuta kwa haraka. Imeegeshwa kwa nyumba ya kifahari. Inaonekana kuwa, labda hapa ni ofisi.

Hii ni noti ya pesa ya elfu moja. Noti hii hutumika huku Kenya kununua bidhaa kila mahali. Pesa hii ni ya thamani sana huku nchini Kenya. Huweza kutumiwa kununua bidhaa vya nyumba vingi. Bila pesa humu nchini hauwezi kufaidika na lolote, kwa hivyo tunafaa kuwa watu wenye bidii ili tupate pesa.

Hii ni insurance ambayo inatumiwa na watu wengi ili kupata matibabu. Humu nchini Kenya hii insurance ni muhimu sana kwa sababu unapogonjeka ghafla unaweza ukaenda kupata matibabu hata kama ulikuwa bila pesa. Pia kuna nambari za simu ambazo zimeandikwa hapo kando ili uweze kupiga ili upate usaidizi.

Hii ni biashara la viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa ni vya watoto wachanga, tena kuna za watu wakubwa. Inaonekana kuwa mwenye biashara hii amezinunua kwa wingi. Pia hii humletea faida kwa sababu viatu ni vitu ambavyo tunavihitaji katika maisha yetu. Inaonekana kuwa ako na biashara kubwa zaidi.

Hapa ni mahali mtu anaweza kutuma ama kutoa ama kuweka pesa zake kwenye simu. Husaidia sana kutuma pesa kwa haraka. Pia, unaponunua bidhaa, inasaidia kuchunga pesa kwa sababu hauwezi ukaibiwa pesa wakati upo pale sokoni. Hii imesaidia sana wafanyabiashara kuwekeza pesa zao.

Hizi ni noti za pesa. Pesa hizi zilikuwa zinatumiwa kitambo. Ilikuwa imechorwa picha ya raisi mstaafu, Moi. Tena nyuma yake ilikuwa na wanyama pori. Hizi ni pesa tulikuwa tunatumia kitambo lakini hivi sasa zimebadilishwa.

Hii ni biashara ya viatu, viatu hivi hutumiwa kwa michezo, michezo ambazo kila mara hukuanga ni za mashindano. Mchezo huu unaweza kuchezwa na watoto na pia watu wakubwa. Hii ni talanta mzuri sana ambayo inasaida mtu kupata pesa kwa umri mdogo.

Hii ni biashara ya ndizi, hapa pia ni sokoni, mwanabiashara huyu anaonekana kuuza ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeifa kwa utaratibu nzuri sana, pia ndizi hii inaonekana kuwa hazifanani zinatokea miti tofauti tofauti, hii ni biashara nzuri sana kwa sababu mtu anaweza kupata pesa kwa haraka.

Hizi ni noti nyingi za elfu moja noti hizi zilikuwa zinatumiwa kitambo huku nchini Kenya zilikuwa za dhamani kitambo baadha ya kutumia tangu rais wetu Moi apate kuwa rais hadi hivi majuzi zikabadishwa kuwa na nchi yetu ya Kenya.

Hii ni kifaa ambacho hupatikana kwenye magari. Hii huonyesha hali ya mafuta kwenye gari mahali ipo. Hii husaidia wanadereva kujua kama bado wakona mafuta kwenye tangi ya gari ama la. Husaidia pia kutoishiwa na mafuta kwa pahali pabaya.

Hapa inaonekana kuwa ni benki, benki ni mahali unaweza kuenda ukatoa pesa ama ukazilipia bill zako, hapa panaoneka kuwa kuna watu ambao wanahudumiwa kipolepole ,pia huko juu kuna kikaratasi ambayo imewekwa juu na imeandikwa mpesa tena na mbali hii husaidia sana watu.

Hapa kuna magari magari haya yamepangwa kwa utaratibu nzuri pia magari haya yanaonekana kuwa ni ya bei ya juu. Magari haya hutumiagwa sana sana na wanasiasa na watu ambao wametajirika hii nchi yetu. Gari hizi zinaleta manufaa kwa muuzaji tena kwa nchi ili kujenga nchi yetu na kuwasaidia ambao hawajiwezi.

Hii ni biashara ya vitunguu. Vitunguu inapandwa katika kila mahali nchi yetu. Haihitaji kemikali yoyote ili kustawi. Unapanda tu bora uweke mbolea inayotosha tena ukuwe umepalilia kwa wakati upasao.

Hii ni insurance ambayo husaidia sana watu kama madereva wakati wa kuendesha magari, hii insurance husaidia watu ambao wamepiga ajali kupata matibabu bila malipo, pia kunayo nambari ambayo unaweza kuipiga ili uweze kupata usaidizi kwa haraka.

Hapa ni sokoni. Huku sokoni watu wanaendelea na biashara yao. Hapa ni mahali panapouzwa vyakula. Panaonekana matunda ya kila aina, tena mboga. Hii ni biashara mzuri ambao wamama hufanyanga sana sana. Iko na faida kubwa sana kwa sababu unaweza kuziuza halafu unapata pesa za kujisaidia kwa maisha.

Hili ni gari ambalo inatumiwa kubeba magari za kuenda kuuzwa. Husaidia sana kubeba magari kwa sababu huzichukua ikiwa kwa wingi. Tena magari yanafika kwa usalama huko pahali panapopelekwa. Hii hukuwa na kukuza vitu vingi.

Hapa panaoneka biashara mzuri sana hii ni biashara ya mashanga hufanywa sana sana na wamaasai. Hii iko na faida kubwa sana kwa wanawake kwa sababu wanaweza kujipatia ajira na waweze kuwa na maisha bora kama watu wengine. Shanga inauzwa kwa bei ghali sana kwa hivyo wanaweza kupata pesa mzuri.

Hili ni duka ambalo linaonekana kuwa mwana biashara mwenye hii duka anauza bidhaa vyote vya nyumba kwa sababu hapa nje kwenye duka lake panaonekana kuwa anauza viazi, tena kuna nyanya, halafu pia ako na duka la kutuma na kutoa pesa.

Hili linaonekana kuwa ni gari. Gari hili linatumiwa kubeba mizigo. Inaonekana kuwa limeegezwa kwa muda. Ni kama mtu mwenyeji ametoka kuenda kutafuta kitu. Kando yake kuna miti refurefu. Pia hapa mahali pamewekwa panaonekana kuwa ni uwanja wenye uko na nyasi.

Hapa kuna magari mingi. Magari haya yamewekezwa hapa ili kuuzwa. Inaonekana kuwa magari haya yako kwa wingi. Magari yanauzwa kulingana na bei yake, tena hali ya gari. Watu wengi hukuja hapa kununua magari. Magari huuzwa kwa bei ya juu sana kwa hivyo si kila mtu anaweza kufikia. Watu wachache wanaweza kununua magari.

Hii ni biashara inayotumia teknolojia ya kisasa. Panaonekana kuwa kunao mtungi wa maziwa, tena kunao ya matunda. Hii inaonyesha kuwa unaweza ukaweka pesa zako huko, tena unapewa bidhaa ambazo ulikuwa unahitaji, kama venye

Hapa ni pahali pa kupelekwa maziwa. Panaonekana watu ambao wanaziweka pesa ili wapate maziwa. Tena kunao mamitungi za kubebea maziwa. Watu hawa wanaonekana kuwa wamepanga laini ili waweze kununua maziwa kwenye fungo hili la kifahari.

Hapa inaonekana kuwa ni pahali pa kuuza magari. Magari haya yamepangwa kwa utaratibu mzuri sana. Imewekwa kwa jumba kubwa sana na inaonekana jumba hili ni la kifahari. Husaidia mwanabiashara huyu kupata pesa zake za kujikimu maishani. Tena, hujenga nchi yetu kwa sababu magari huuzwa kwa bei ya juu sana.

Hii ni gari ya kuwabeba abiria. Hukuwa kwenye mataoni, husaidia madereva kupata mahitaji yao ya kila siku. Tena husaidia watu kusafiri kwa usalama. Shida hukuanga tu madereva wanaweka watu kuwajaza kuzidi vyenye kunafaa, hii huleta ajali kwenye barabara.

Hili ni duka la nywele, hii biashara ni mzuri sana kwa sababu hukua na pesa nyingi ,Tena hili hufanywa Sanasana Na mwanawake, tena huko town hukua na kinyozi pia unaweza kuenda kununua bidhaa za kujipodoa kwenye duka hili.

Hili ni karatasi ambayo hutumiwa na wanabishara sana sana. Husaidia wanabisashara kupata pesa ili waanzishe biashara yao na inawaruhusi wanabiashara kulipia pesa zao kwa pole pole. Pia iko na mahali unaweza kuweka jina lako na nambari zako za siri ili usiibiwe.

Hii ni cover bora ambayo inatumiwa kwenye matibabu. Hii husaidia wananchi sana kupata matibabu wanapopata ugonjwa ya ghafla. Pia husaidia watu kupata matibabu bila malipo tena kwa haraka. Watu wanaweza kuilipia mdogo mdogo ili wakati wanapougonjeka wanapata matibabu bure.

Hapa ni sokoni hapa panaoneka kuwa na kazi kubwa ya biashara. Wamama hufanyanga kazi hii sanasana watu wanonekana kuwa harakati zao za kufanya kazi hizi kwa haraka. Biashara hii inaleta pesa kwa wingi. Watu wanauza vutu tofauti tofauti hapa kuna mtu ambaye anauza nguo mwingine anauza vikapu na vitu vinginevyo.

Hapa wanaonekana familia. Wanaonekana watoto wadogo, msichana na mvulana. Wanaonekana kuwa wanakula lishe bora. Tena wanataka watu kuitunza familia yao kwa kutumia CIC. Hii husaidia kupata dawa kwa haraka na matibabu.

Hapa ni sokoni. Mwanabiashara huyu anaonekana kuuza bidhaa mingi sana. Pia wenzake pia wanauza bidhaa tofauti. Hii husaidia kuchangia kila mmoja apate pesa zake. Tena bei inafaa kufanana ili mmoja wao asichukue wateja wengi kuliko wenzake.

Hapa panaonekana watu wawili. Watu hao wanaonekana kuwa wanaangalia gari lililowekwa hapa. Kuna mtu ambaye anaonekana kumwagia mafuta kwenye gari. Mwingine amesimama kando yake kumwangalia. Pia huku ni chumba cha kifahari ambapo magari huwekshwa kule ndani.

Hii ni insurance ya kusaidia watu kwenye matibabu. Watu huwa wanaenda kupata matibabu kwa kutumia hii insurance kwa sababu hauwezi kulipia pesa wakati uko na hii insurance . Hii imesaidia wanaraia kwa sababu unapopata na emergency unaenda kutibiwa bila malipo.

Hapa panaonekana ni duka duka hili ni la pesa. Hapa hutumia kiteknolojia ya kisasa hapa hapahitaji ajira yoyote kwa sababu mtu huenda huko na kujishughulikia mwenyewe. Husaidia kuchunga wakati kwa watu ambao wako na haraka.

Hapa panaonekana gari. Gari hii inaonekana kuwa ni ya watu matajiri. Ina miguu, gurudumu zake inakaa konde hazikai kama gari zote. Hii inaonekana kuwa ni gari ya kipekee. Pia inaonekana kuwa inapatikana kula nchini za wazungu.

Hili ni gari ambayo imeandikwa Rawa Auto. Hii ni gari ambayo ni ya bei ya juu zaidi kuliko magari zote humu nchini Kenya. Gari hii hutumiwanga sana sana na wanamuziki. Hii husaidia watu kupata usafirishaji wa kipekee kama matajiri.

Hizi ni hela, hela hizi zinatumiwa humu nchini kenya. Hizi ni noti za hela za hamsini na mia mbili pia hii hutumiwa kununua bidhaa humu nchini. Bila pesa humu nchini huwezi kuwa na maisha.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu inaonekana kuwa ni wamama ambao wanauza matunda. Matunda haya ni ya aina tofauti. Pia bei yao hazifanani. Biashara hii husaidia sana wamama kwa sababu wanaweza kupata kipato chao baada ya siku. Hii hujenga uchumi wa Kenya.

Hapa ni sokoni. Watu wanaonekana kuwa waharakati za kutafuta mahitaji ambazo wamekuwa wamekuijia huku sokoni. Hapa wanaonekana kununua nguo. Nguo hizi ziko kwa wingi. Tena ziko na color tofauti. Mtu anazichagua tu ambazo anazitaka kulingana na bei yake.

Hapa ni maduka, maduka haya yanaoneka kuwa ni za kuuza bidhaa tena kuna duka ambalo limeonekana kuwa ni la kutuma au kutoa pesa imeandikwa Mpesa. Hii ni biashara mzuri kwa sababu iko na faida kubwa na unaweza fedha kwa haraka ili ujikimu nayo maishani.

Hapa ni pahali maziwa panapowekwa hapa inahitaji mtu ambaye anaweza kuuza ama mwenye anapaswa kusimamia huku hapa panahitaji camera zilizofichwa kwa sababu hauwezi ukatuma hapa Kuna mahali unaweza unaweka pesa tena Kuna mahali unaweza weka maziwa kiasi fulani alafu unapata maziwa yako.

Hii ni noti ya pesa. Noti hii imeandikwa kuwa ni ya banki kuu ya central bank. Tena hii ni pesa inakubalika humu nchini. Pia kwa hii karatasi imechorwa picha ya raisi aliyestaafu Jomo Kenyatta tena picha ya KICC iko humu.

Hizi ni noti. Noti hizi ni za elfu moja moja kila yote. Tena ni kama zimepangwa na utaratibu. Zinaonekana kuwa ziko huko kwenye benki. Pesa hizi ni za dhamani sana kwa sababu tunatumia ili kujisaidia kwenye maisha yetu.

Hapa ni sokoni. Kunao wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wamekuja na bidhaa tofauti. Pia wanunuzi wanakuja kununua bidhaa tofauti kulingana na vitu ambavyo mtu alikuwa anahitaji kwenye nyumba yake. Biashara hili lina manufaa kubwa sana hasa kwa wamama kwa sababu wanaweza kupata pesa nyingi na kujisaidia kwenye maisha yao.